Daktari wa meno na msaidizi wake wakifanya kazi katika kliniki ya meno. Wamevaa mavazi ya kitaalamu na kuna vitu vya tiba ya meno na kompyuta menzani. Mazingira yanaonekana safi na ya kisasa.